Huku ni dhairi kwamba ni sokoni kwani kuna akina mama ambao wamevaa mavazi inayodhihirisha kwamba wao ni wauzaji. Kuna umati mkubwa wa watu ambao ueda wamekuja sokoni ili kununua bidhaa mbalimbali.

Picha hii ina shilingi elfu moja ya nchinya Kenya kwenye pesa hizi kuna mchoro wa simba pamoja na picha ya rais wa kwanza wa nchi ya Kenya.

Mwenye picha kuna mkono wa mtu ambao umeshika pesa ambazo ziko mezani ya shilingi mia mbili. Kuna pia pesa za shilingi hamsini, Kuna sarafu za shilingi ishirini.

Hapa ni sokoni, kuna watu wengi ambao wanaonekana kuna wauzaji, wanunuzi na kuna pia bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, machungwa na ata pilipili hoho.

Hapa ni sokoni. Kwani kuna wauzaji na kuna wanunuzi. Vilevile kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile, ndizi, nyanya, na hata maembe.

Kwenye picha tunaweza kuona mikono ya mtu ambayo imeshika simu, ameweza kubonyeza katika sehemu ya M-PESA, ueda anataka kutoa pesa kutoka kwa simu ama kulipa pesa.

Kwenye picha kuna mtu ambaye ameshika pesa mkononi. Kuna pesa za shilingi mia mbili kuna mia moja na hata hamsini kwenye mkono.

Kwenye picha tunaweza kuona magari ambayo yana rangi nyeusi pamoja na nyeupe, sehemu hii ni dhahiri kwamba ni mahali pa kuuzia magari mapya hasa ya Mercedes.

Sehemu hii ni dhahiri kwamba ni mahali pa kufanyia biashara mbalimbali. Kuna hata mahali pa kuuzia maziwa ambapo kwenye mlango kuna mwanamke ambaye amesimama.

Kwenye picha kuna shilingi ya elfu moja, nyingi mno. Pesa hizi nizamuhimu sana katika nchi ya Kenya kwa sababu tunaweza kutumia kununulia vitu mbalimbali.

Kwenye picha tunaweza kuona watu wawili wanaosalamiana. Mmoja wao ameshika ufunguo wa gari. Huenda huyo mwingine ameweza kushinda ama kujishindia zawadi ya gari.

Hapa ni duka la kuuzia maziwa kwa vile limeandikwa hivo, kuna vitu vingi ambavyo ninaweza kuona kama vile vibuyu, jiko, sufuria na hata mtu.

Hapa ni dhairi kwamba ni sokoni, kwa vile kuna vitu mbalimbali kama vile nyanya, pilipili hoho, vitunguu, dania na ata ndimu.

Hili ni duka ambalo wanauzia maziwa. Jina la duka hili ni Mount Kenya Milk Depot . Maziwa mbalimbali kutoka sehemu hiyo yanauzwa katika mahali hapa.

Hapa ni dhahiri kwamba ni sokoni, kwani kuna vitu mbalimbali kama vile viazi, viazi tamu na hata nduma.

Kwenye picha kuna magari mengi amayo yanaonekana kwamba ni magari mapya. Uenda sehemu hii ni pa kuuzia magari ili watu waje wanunue.

Hapa inaonekana kwamba ni duka la kuuzia mayai, mayai yenyewe ni mengi mno. na imewekwa kwenye trei ya mayai. Mtu huyu anauza mayai hili kujipatia fedha.

Hapa ni dhahiri kwamba ni duka la M-pesa ambapo unaweza kuenda kueka pesa zako ama kutoa pesa zako kwenye simu. Vilevile inauza vitu vingine kama vile mfuko wa kubebea bidhaa.

Linalo onekana hapa ni duka la maziwa. Kuna watu mbali mbali wanao onekana, wengine wakipita, wengine wakinunua maziwa katika duka hilo. Na kuna hata yule ambaye ameketi chini

Picha tunaona pesa za nchi ya Kenya, ambapo tunaona mbele kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya. Na nyuma ya noti hiyo tunaona jumba la bunge.

Kwenye picha kuna tangazo la bima ya afya ambapo inafamilia iliopigwa picha. Ni vizuri mtu awe na bima ilianapo kuwa mgonjwa anaweza kutibiwa bila tatizo lolote.

Hapa ni sokoni kwani kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinaonekana. Kuna mapera, ndimu, nyanya, viazi vitamu na hata karoti, hizi zote zinauzwa.

Hapa inaonekana kuwa ni sokoni kwa vile ina bidhaa mbalimbali. Kuna nyanya, vitunguu, dania, pilipili hoho na hata ndimu.

Kwenye picha kuna vitunguu vingi ambavyo vimeshukishwa kutoka kwa lori. Kuna mwanamke ambaye anasimama kando ya vitunguu hivyo. Anaonekana kwamba yeye ndiye muuzaji wa vitunguu hivi.

Hapa ni sokoni, kwa vile kuna vitu ambavyo vinauzwa, miongoni mwa vitu hivyo ni pamoja na ndizi ambazo zimeiva na zile ambazo hazija iva. Kuna pia nyanya ambazo zina uzwa pamoja na pilipili hoho.

Hapa ni sokoni. Kuna watu mbalimbali, miongoni mwao ni wauzaji. Pia tunaona matunda ya aina mbalimbali kama vile ovacado, paipai na hata mananasi.

Hapa ni duka la viatu, kwa vile kuna viatu vya aina mbali mbali kwenye sehemu hii.

Hili ni duka. Tunaweza kuona aina mbalimbali ya viatu. Viatu hivi vina rangi tofauti na huwa inaaminiwa kwamba ni viatu vinavyotoka katika jamii moja nchini Kenya ya Wamasai.

Kwenye picha kuna noti nyingi za nchi ya Kenya za shilingi elfu moja zilizokuwa zikitumika hapo awali. Kwa sasa noti hizi hazitumiki tena katika nchi ya Kenya.

Hapa ni sokoni, kwani kuna vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa huku. Kuna ndizi, mahindi, karoti, nyanya , pilipili hoho, ndimu na hata kabeji.

Hapa inaonekana kwamba ni sokoni. Kuna watu mbalimbali ambao wanafanya shughuli zao za siku. Sehemu hii inaonekana kwamba ni pa kuuzia nyanya.

Hapa inaonekana kwamba ni duka la baishara ambapo, mtu huyu anauza nguo za aina mbalimbali . Sanasana yeye anauza vitenge. Vitenge, hutumika katika kushona nguo mbalimbali.

Kwenye picha tunaona matunda ya aina mbali mbali. Tunaweza kuona machungwa, maembe na hata ovakado. Ni dhahari kwamba huenda sehemu hii ni sokoni, mahali ambapo matunda yanauzwa

Kwenye picha kuna gari ambalo linaonekana kwamba ni la watalii. Watalii wanapo zuru nchi ya Kenya wanaweza kupitia gari la aina hii, ilikuweza kuzuru katika sehemu mbalimbali katika nchi ya Kenya.

Huku ni duka la M-pesa. Ambapo kuna mtu ambaye ameshika pesa mkononi. Kuna simu pia. Huenda enda mtu huyu amekuja kueka pesa kwenye simu ama kutoa pesa kwenye simu.

Kwenye picha kuna shilingi za Kenya ambazo niza elfu moja zilizo kuwa zikitumika hapo awali, pesa hizi ziliondolewa na sasa hivi hazitumiki tena nchini Kenya.

Hapa ni duka ambalo linauza bidhaa mbali mbali. Kuna jogofu ndani yake kuna soda ya aina mbali mbali . Pia kuna viazi

Kwenye picha kuna mkono ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za elfu moja. Pesa hizi ni muhimu sana kwa vile zinatusaidia katika kununua vitu mbalimbali.

Kwenye picha kuna pesa za elfu moja, ambazo zilikuwa zikitumika hapo awali. Kwenye pesa hizo, mbele kulikuwa na mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza, Jomo Kenyatta, na nyuma kulikuwa na mchoro wa ndovu pamoja na nyati.

Kwenye picha kuna mtu ambaye ameshika bunda la noti. Pesa hizi ni za nchi ya Kenya, na niza elfu moja. Ni muhimu sana kuwa na pesa iliuweze kununua bidhaa.

Hapa ni sehemu ya kuuzia nguo zinazojulikana kama mitumba. Tunaona kwamba nguo zinazoonekana huku ni nyingi mno. Huyu mtu anafanya biashara ili aweze kujipatia pesa.

Kinachoonekana kwenye picha hii ni kibanda cha mtu. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, viazi, mahindi.

Huku ni kibanda ambapo wanauza bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya na ata viazi. Viazi vyenyewe vimeonekana vimeaza kuharibika.

Kwenye picha kuna mkono ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za elfu moja. Pesa hizi ni za muhimu sana kwa sababu zinatusaidia katika kununua vitu mbalimbali.

Hapa ni dhahiri kwamba ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa nyingi, kwa vile tunaona vitu ambavyo vinauzwa hapa ni vitu vikubwa vikubwa.

Kwenye picha inaonekana kwamba ni sokoni kwa vile kuna bidhaa nyingi ambazo zinauzwa. Vitu hivyo ni pamoja na ndizi, mananasi, machungwa na ata maembe.

Kwenye meza kuna pesa za kenya za shilingi elfu nne, pesa hizi ni za muhimu sana katika nchi ya Kenya kwa sababu zinasaidia katika kununua bidhaa mbalimbali.

Hapa ni dhairi kwamba ni sokoni kwa sababu kuna bidhaa mbalimbali kama vile karoti, pilipili hoho, tango na ata viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe.

Katika sehemu hii ni soko ambapo wanauzia mavazi ya aina mbalimbali, tunaweza kuona nguo hasa za mitumba, pia kuna watu ambao wananunua nguo hizo.

Hapa ni sokoni ambapo kuna watu ambao wamekuja kununua vitu na kuna wauzaji. Kuna vitu mbalimbali vinavyouzwa kama vile ndizi, mananasi, maembe na vingine vingi.

Kwenye picha tunaweza kuona mkono wa mtu ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za shilingi elfu moja. Vile vile kuna fedha za shilingi hamsini ambazo zimewekwa mezani.

Hapa ueda ni sokoni kwa sababu ninaona tikiti maji pamoja na maembe, uede huyu mtu anafanya biashara ya kuuza matunda mbalimbali ili aweze kujipatia pesa.

Kwenye picha ni sehemu ya biashara, kwani tunaona watu ambao wanauza matunda ya aina mbalimbali kama vile ndizi, tikitimaji, machungwa na mengine pia kuna duka la empesa.

Huku ni dhahiri kwamba ni sokoni, kwani kuna nguo ambazo zinauzwa zinazojulikana kama mitumba. Kuna muuzaji na kuna wanunuzi ambao wanaonekana kukagua nguo hizo.

Kwenye picha tunaweza kuona mkono ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya, za shilingi mbali mbali. Kuna za shilingi elefu moja, mia tano, na hata mia moja.

Hili ni tangazo kuhusu bima ya kujikinga dhidi ya ajali, ni bima kutoka shirika la Shimini, ni vizuri mtu uwe na bima ya aina hii ili unapokumbwa na ajali unaweza kutibiwa bila matatizo yeyote ya kifedha.

Hapa ninaona pesa nyingi mno za shilingi mia moja, pesa hizi zina mchoro wa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, Jomo Kenyatta.

Kwenye picha kuna watu ambao wameshika bunda la noti za shilingi elfu moja za nchi ya Kenya. Pesa hizi ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya kwa sababu wanazitumia kununuwa bidhaa mbalimbali.

Kwenye picha kuna sarafu za pesa za shilingi ishirini na shilingi kumi nyingi sana. Pesa hizi ni muhimu sana katika nchi ya Kenya kwa sababu zinatusaidia katika kununua vitu mbalimbali.

Hapa ni duka la kuuzia maziwa, kuna mtu ambaye anafanya kazi katika sehemu hii, na tunamuona kwamba anaweza kupima maziwa kutoka katika mashini. Katika mahali hapa, wanatumia mashini ya kutoa maziwa.